Sehemu ya maktaba. Kuna tarakilishi pale. Tarakilishi hii ni ya kufanyia utafiti wa kimasomo pekee. Pia kuna viti viwili pamoja na kalamu pale.

Sehemu ya ubao inayoonyesha maandiko ambayo yako kwenye ubao. Maandiko hayo yanaonyesha kuwa siku hii siku ya jumatatu tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Kuna swali ambalo limeulizwa pale.

Tangazo linaloonyesha mwanariadha wa Kenya. Mwanariadha huyu anaitwa Wesley Kimeli Sang ni mkenya alizaliwa tarehe moja mwezi wa tatu mwaka wa elfu moja mia tisa tisaini na nne. Anakimbia mbio za mita elfu moja na mia tano.

Tangazo linaloonyesha mwanariadha wa jinsia ya kike, mwanariadha huyu anaitwa Nancy Chelangat Koech, mwanariadha huyu ni mkenya, mwanariadha huyu anakimbia mbio za elfu moja na mia tano, mwanamke huyu.

Tangazo linaloonyesha mwanariadha. Mwanariahda huyu anajulikana kama Samson Ochuka. MWanariadha huyu ni mkenya. Mwanariadha huyu amezaliwa Aprili kumi na tatu mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na tisa, mwanariaha huyu anaweza kimbia mbio za mita mia moja, mia mbili.

Tangazo linaloonyesha wanariadha wawili. Wanariadha hawa kwa upande wa kulia kuna mwanariadha Samuel Mushai. Upande wa kushoto kuna Jean Kipchumba. Hawa ni wakenya na wanakimbia mbio za elfu mia tano.

Darasa la kusomea, kuna madawati ambaye yameweza kupangwa pale ana kiti ambacho kinaonekana ni kimoja. Dawati la upande wa mbele linaonekana viatu kubanduka na pia katika madirisha kuna zile pazia za kufunika madirisha.

Ubao wa kusomea, ubao huu wa rangi nyeupe umeweza kuandikwa kwa kalamu ya rangi na kalamu , katika ubao huu unaonekana kuwa kuna mpangilio wa kuogelea mpangilio huu unaonyesha jinsi ya kuogelea, mahali pa kuogelea, tarehe na pia,,,,

Mlango wa maabara. Mlango huu una kipaji ambacho kinaonyesha kuwa huu ni mlango wa kuingia kwenye maabara ya kemia na pia maabara hii ni maabara ya somo la biolojia.

Darasa la kusomea au kufanyia mitihani. Kuna madawati pamoja na viti. Pia kuna makaratasi, mitihani za kitaifa, maandalizi ya mtihani yanaendelea.

Kitundiko ambacho kimewekwa pale kuonyesha mahala ambapo shule ya upili iko na mahala ambapo ofisi iko, pia kuna ishara ya kuonyesha jinsi unavyoelekea kwenye shule ya upili.

Tangazo linalo onyesha umuhimu wa maji katika maisha pia inaonyesha vyanzo vya maji na pia inaonyesha matumizi mbalimbali ya maji na pia inaonyesha jinsi ya kutunza maji.

Mabango yanayoonyesha misitu, mabango haya yanaeleza kwamba misitu ni maisha ya baadaye, yanaendelea kuonyesha aina ya misitu na yanaendelea pia kuonyesha jinsi misitu inavyoharibiwa.

Wachezaji wa jinsia ya kike. Wachezaji hawa wameketi kwenye viti vya maalum vya ulemavu. Pia wameweza kupeperusha bendera ya Kenya huku wakiendelea kufurahia mchezo wao. Pia wanaeza kusaidiwa na wasaidizi wao.

Timu mbili za kandanda zinaendelea kucheza. Wachezaji hawa ni walemavu. Wengi wao hawana mguu wana mguu mmoja na wanaonyesha jinsi ya kutumia mguu mmoja ule kucheza mpira unaoendelea.

Wachezaji walemavu wa Kenya, wameketi kwa vita zao vya ulemavu, tayari kuonyesha umaarufu wao ama kujitayarisha katika kuenda kucheza.

Kijikaratasi ama kibao kinaoonyesha watoto wanavyosoma siku za wiki. Kuna siku ya kwanza ya wiki, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano na siku ya sita ikiwemo Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi.

Mlango wa kuingia darasani, darasa ili ni la gredi la kwanza C ,darasa ili limeweza kuandika jina la mwalimu ambaye ni mwalimu Agnes, na pia mwalimu huyu ameweza kukaribishwa katika darasa ili.

Ni sehemu ya shule, kuna madarasa ya wanafunzi kusomea. Madarasa haya milango imweza kufunguliwa pamoja na madirisha. Mbele ya darasa hii kuna yule ambaye amezunguka mbele ya darasa.

Sehemu hii kuna kipaji kinachoonyesha mahali pa kukutania wakati moto umetokea. Nyuma ya sehemu hii kuna tanki la maji kubwa sana.

Sehemu ya shule mjengo unaonekana. Mjengo huu unaonekana kuwa ni kama ni madarasa. Ukuta wa mjengo huu au ukuta wa madarasa haya ni mchoro wa wanyama kama vile twiga, ndovu umechorwa na pia kuna ua ambao umepanwa kando kando.

Timu ya wachezaji wa mpira ya walemavu .Timu hii ni ya Kenya ,wachezaji hawa wameweza kuvaa sare zao rasmi za mchezo .Sare hizi pia zimeweza kundikwa jina Kenya.

Wachezaji wa mpira, wachezaji walemavu. Wachezaji hawa wanaendelea kuonyesha umaarufu wao licha ya kuwa na mguu mmoja, wanaendelea kujisitiri na kuweza kucheza mpira.

Mchezaji wa kike wa timu ya Kenya ambaye yuko kwenye kiti chake maalum cha ulemvu. Ameweza kuvalia nguo ambayo imeandikwa Kenya na kubeba bango lililoandikwa kuwa ameweza, ameeza kukubaliwa kushiriki katika mchezo ya Paris.

Kitabu cha Kiswahili, kitabu cha gredi ya pili. Kitabu hiki cha Nyota Ya Kiswahili, ndio kitabu hiki kiko na farasi wawili wanaeza kuendeshwa na watu wawili.

Mwanamke mmoja ni mlemavu, lakini wa Kenya, ako kwenye kiti chake spesheli, cha ulemavu akiendelea, kuendelea na mbio zake ili kubishana na wenzake.

Mlango wa kuingia darasa kidato cha kwanza. Mlango huu umeekwa kitutio pale juu kuonyesha kwamba darasa hili ni la kidato cha kwanza R.

Darasa la kusomea. Kuna madawati pamoja na viti vya wanafunzi. Ukutani kuna zile picha za kuonyesha masomo ya sayansi.

Sehemu ya kufanyia mazoezi. Mwanamke mmoja ameketi pale na kuendelea na shughulu zake huku kuna vyuma vya kuinua ilikuweza kunyoosha misuli.

Mabishano ya baiskeli ya walemavu. Kuna mlemavu mmoja ambaye anaonekana hana mguu mmoja,,anaendelea kuendesha baiskeli yake, ili kuendelea, kubishana na wenzake.

Darasa la kusomea, darasa hili ni sehemu ya ukuta, sehemu ya ukuta huu kuna miezi ambayo imeweza kuandikwa kama vile October, November na December pia chini yake kuna ubao, ubao huu umeweza kuonyeshwa kazi ya nyumbani .

Mwanamke mmoja akiwa kwenye kiti chake cha ulemavu. Mwanamke huyu ni mlemavu na aendelea kuonyesha umaarufu wake wa uwanariadha. Ameweza kuvaa pia nguo ambayo imeandikwa Kenya na kuwekwa bendera ya Kenya.

Kitabu cha somo ya sayansi ya kompyuta, kitabu cha gredi ya saba. Juu ya kitabu hiki kuna kampuni ya kutengeneza kitabu hiki ya Longhorn na pia katika kitabu kuna picha ya mkono unaoonyesha vitumizi vya kutengeneza vitu vya kisayansi.

Monita, kibodi na kipanya kimewekwa pale mezani na pia kuna kiti pale, tayari kuweza kutumika kama tarakilishi.

Kituo cha watoto wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Kituo hiki kimefunguliwa rasmi. Kituo hiki ni kipya na kimeweza kufunguliwa ile kuweze kusaidia watoto wasio na uwezo wa kusikia.

Darasa la kusomea, kuna kifutio cha kufuta ubao na pia kuna rula ambayo inaonekana pale na ubao wa kutumika na mwalimu kuandikia ili kufunza wanafunzi.

Wachezaji wanabishana kuendesha baiskeli. Waendeshaji baiskeli hawa wa timu ya Kenya wako kwenye baiskeli wakiendelea kubishana huku kwenye kichwa wamevalia helmet .

Mchezaji mlemavu wa kike, wa timu ya Kenya, anaendelea kuonyesha umaarufu wake wa kucheza mpira licha ya kuwa yeye ni mlemavu, hana mguu mmoja.

Mwanariadha wa jinsia ya kike. Mwanariadha huyu ni mlemavu yuko kwenye kiti chake cha ulemavu huku akiendelea kuchana mbio kwa kutumia kiti chake cha ulemavu. Uwanjani mle inaonekana ni wakatai wa usiku na pia kuna mwangaza.

Darasa la kusomea, kuna madawati ambayo yametengenezwa kwa ustadi, katika madawati hayo kuna meza, yana meza juu ya kuandikia, na pia darasa yenyewe limeoshwa.

Mchezaji wa kuendesha mashua kwenye maji au bahari. Anaonyesha mchezaji huyu mchezaji huyu mlemavu ambaye ni wa timu ya Kenya ameza kuvalia nguo ya Kenya. Yuko kwenye mashua anaonyesha ujuzi wake wa kuendesha mashua.

Darasa la kusomea. Madawati yamepangwa kwa ustadi tayari wanafunzi kuja kuyatumia. Madawati haya yana meza juu yake ya kuandikia.